Rais wa Kenya na aliyekuwa prime minister . Wote wanatazama kwa makini kinachoendelea uwanjani. Rais amesimama na kuinua mikono yake juu kwa hamko mno. Amevalia kofia nyeusi kisha kinara amevalia kofia nyeupe.

Anayezungumza ni jaji Bi. Martha Koome, jaji mkuu wa mahakama ya umma. Anaonekana kuhutubia umati wa watu. Kisha bango lililoko mbele yake analolishikilia au kuegeza kitabu anachokisoma. Lina maandishi Judiciary Republic of kenya.

Wachezaji wa kandanda yaani soka wanaonekana kuruka juu kutafuta mpira huo ulio angani kisha baadhi ya viti vya mashabiki viko bure na mashabiki wachache sana wamehudhuria.

Mpira wa kandanda unachezwa uwanjani. Watu wenye jezi tofauti wengine za green wengine za buluu. Kisha kunao mashabiki waliofurika uwanjani kushuhudia.

Milimani High Court Civil Division . Hilo ni bango lililo nyuma ya bwana huyu aliyeshika microphoni na kuvalia suti ya grey . Anaonekeana kuwa anahutubia umati wa watu.

Umati mkubwa kwa namna ya mashabiki, wanaosherehekea au kupongeza kitendo fulani. Wamebeba bendera za Kenya, wakisherekea mikono yao ikiwa juu kwa furaha.

Wachezaji wa mpira wa kandanda wako uwanjani kusakata mpira, wanaonekana kuwa wakikimbia. Wamevalia jezi tofauti. Kuna waliovalia jezi ya red , wengine yellow .

Hii ni stakabadhi ya uzalishaji yaani certificate of birth inayotumika katika nchi ya Kenya. Ni ya mtu anayetoka katika eneo la Embu west na alizaliwa katika hospitali ya Embu hospital .

Ikoni ya Citizen Digital kisha chupa mbili za maji zimeegeshwa mbele ya dada huyu anayeonekana kuhutubia wanahabari kutumia microphone .

Jaji mkuu Martha Koome anaonekana kuwa ameshikilia bibilia, ishara ya kuapishwa katika uongozi wake ya mahakama ya Kenya kisha kando yake kuna bwana mmoja na kando yake pia kuna mwanadada mmoja.

Bango la Nairobi International Trade Affair lina maelezo mbalimbali kama vile watoto, wanafundishwa wakiwa darasani, wamebeba vitabu na makaratasi, ingine ni watu waliovalia sare za askari, wanaonekana kuwa wana wanahudumiwa na watu fulani.

Wachezaji wa timu ya KDF, wakiwa wamesimama kwa jinsi ya kupokea maelezo, kama kutoka kwa kocha wao ama msimamizi wa klabu . Nyuma yao kuna mabasi yameegeshwa ya kuwasafirisha.

Umati wa watu baadhi yao wanaonekana kuwa wamevalia nguo zenye maandishi Kenya na bendera ya Kenya. Wanaonekana kuwa wakitembea katika barabara kwa namna fulani ile.

Umati wa watu ulioketi katika kiwanja tayari kushuhudia kinachokuwa kinaendelea uwanjani humo. Wamevaa nguo tofauti tofauti zikiwemo buluu, white hata wengine wako na kofia.

Wanadada wa timu tofauti , wengine juu wamevalia nguo nyeupe kisha wengine ya buluu. Wanaonekana kuwa wanacheza mpira wa basketball .

Watu waliovalia barakoa, mwingine nyeusi na mwingine za blue , kisha kuna bwana mmoja mwenye reflector yenye bango la Kenya, ishara ya serikali ya Kenya.

Wanariadha wanaokimbilia nchi tofauti tofauti ikiwemo Kenya, wanaonekana kushindana kwa kasi mno ili kupata mshindi kwa mbio hizo wanazo kimbia.

Watu au umati wa watu uliovalia mashati ya buluu, wanaonekana kuwa wanainua mikono kwa namna ya kukubali au kusherekea jambo fulani linaloendelea.

Mtu mmoja mwenye aproni nyeupe ameshikilia mkono mwanadada. Anaelekeza mkono huo kwa chombo kieusi kisha kando yake kunaye anayenakili rekodi kwa karatasi kutumia kalamu.

Umati wa watu unaoonekana kufurahia. Wamebeba firimbi wanazozipuliza na pia mayowe wakiinua mikono yao juu. Wakona furaha kwa kitendo kinachoendelea mahali hapo walipo.

Aliyekuwa rais wa Kenya wa nne bwana Uhuru Muigai Kenyatta, anaonekana kushikilia mkono wa mwanadada mmoja. Wote wanaonekana kuwa kwa furaha. Rais amevalia nguo nyekundu.

Wachezaji wako katika uwanja wakisakata mpira. Mmoja wao amevalia nguo au jezi ya buluu ambayo maandishi Betika, kisha mwingine jezi la green lenye maandishi SportPesa.

Kundi la watu kadhaa, wengine wameketi, wengine wanatembea, wengine wamesimama, wengine wako katika hali ya mazungumzo. Wameketi kwa viti vilivyo na cover za black . Kunalo bango lililoandikwa huduma kando yao.

Wanadada waliovalia shati nyeupe lakini yana maandishi tofauti tofauti. Wanadada hawa wamesonga wengine wamefunga nywele zao. Maandishi yaliyoko kwenye majezi hayo ni kama vile Gor Mahia, Tuzo.

Watu watatu wameketi kwa viti vya brown kwa distance ya mita moja. Katikati za viti hizo kuna meza ambazo juu yake zimeegezwa maji. Na nyuma yao kuna bango ambalo linasoma court .

Bwana mmoja amevalia koti nyeusi, kisha wengine watatu nguo nyeupe. Bwana huyo anaonekana kumuongelesha aliye mbele yake mwanadada, anayetumia tarakilishi au laptop .

Kundi la watu waliobeba bendera ya Kenya. Wengine wao wameketi na wengine kusimama nyuma yao. Kisha kadhaa wana mashati nyekundu pia yenye maandishi Kenya.

Watu wanaoonekana kusimama, mmoja wao wa kulia ameshikilia bendera ya Kenya na kuvalia tishati iliyoandikwa Kenya, anaonekana akipeperusha bendera hiyo kwa furaha.

Mwanadada mmoja aliyevalia katika sare au uniform za askari anaonekana kuwa anamuongelesha mtu aliyoko upande wake wa kiume anaonekana kuwa katika furaha juu, bwana huyu anatumia tarakilishi.

Mchezaji wa kandanda mmoja wao amevalia shati la buluu kisha mwingine shati la yellow . Wanaonekana kuwa katika hali ya kukimbia wakicheza mpira. Nyuma yao kuna bango la buluu lililoandiwa Betika.

Bango linalosoma huduma center kisha kuna watu kadhaa wanaume kwa wanawake .Mwanamke mmoja anaonekana akiwa anamwonyesha mwenzake kitu anachokifanya kwa kompyuta.

Bwana wawili waliovalia shati nyeupe. Mmoja wao anaonekana kuwa ameshika kalamu katika mkono na ameweka mkono akiwa anatumia kompyuta. Ameshikilia mouse , kisha mwingine anaonekana kuwa anapanga au kuangalia karatasi.

Kundi la watu wengine wanaonekana wamesimama. Wengine wamebeba vinywaji kwenye mikono, wengine wamevalia kofia. Kunaye mmoja aliye na bendera ya nchi ya Kenya, kisha kunaye mwingine aliyevalia nguo yenye maandishi Kenya Airways.

Timu inacheza mpira, kati yao ni KDF,ambayo bwana mmoja au mchezaji wa timu hiyo ameruka juu na kupiga mpira kutumia kichwa.

Jaji mkuu wa mahakama ya Kenya ameshikilia kitabu cha green chenye maandishi isiyoonekana kwa uzuri vile. Anaonekana kuwa akizungumza na bwana mmoja mwenye suti nyeusi kisha nyuma yake kuna watu walio wa zingira.

Rais na Jaji mkuu wa mahakama wanatembea. Bwana rais anamwonyesha jaji huyo mkono wake ulio na chronometer ya kuonyesha muda.

Kundi mbili za watu. Moja yaonekana kuwa katika upande wa kushoto na ingine katika upande wa kulia, kisha nyuma yao kuna bango lililoandikwa Huduma Centre. Wanaonekana kuwa katika hali ya mazungumzo.

Jaji mkuu wa mahakama na rais wa Kenya wanaonekana kusalimiana na kucheka. Kunaye mmoja wao anayekabidhiwa stuff iliyo ya rangi ya red .

Jaji mkuu Bi. Martha Koome akihutubia wanahabari akiwa katika makao yake ya ofisi jijini Nairobi akiwa na wasimamizi wake.

Mtaro uliojaa maji, umechimbwa na mchanga ulioko ndani kuwekwa kando ya mtaro huo. Kunaye mwanabodaboda anayeendesha pikipiki na watu wengine wanatembea. Kando ya mtaro huo pia kuna poli zilizosimamishwa.

Bango linalipisha na maandishi stadium kumaanisha uwanja. Umefurika umati wa watu chungu nzima, wengine wanaonekana kutembea, wengine wameketi tayari kushuhudia kinachoendelea katika uwanja huu.

Wachezaji wa mpira wa vikapu. Wanadada wanaoonekana kuruka juu kwa kucheza mpira huo kisha nyuma yao kuna mashabiki wanaoketi na kutulia kutazama mchezo huo.

Wachezaji wa mpira wa kandanda wanaonekana kuwa katika namna ya kutazama kile kinachoendelea uwanjani kwa hamko.